Naiona takataka nyingi ambayo yametupwa kando ya barabara ya Lami. Miongoni mwa hiyo takataka ni makaratasi. Na pia mwanguo ambayo yametupwa pale.

Nawaona watu wengi wakiwa wameketi chini. Wengi wakiwa wamevaa shati ambazo zinafanana na ni za rangi ya samawati. Pia kunao waliovaa suti miongoni mwao. Kunao ambao wanainua mikono yao, wengine wakionekana kufurahi.

Nawaona watu wengi, mmoja wao akiwa ameshika bendera ya Kenya wengine wakiwa wanafurahi na wawili ambao wamezivaa kofia zilizoundwa kwa makuti na kunayo mmoja ambaye amevaa shati ya kijani.

Nawaona watu wengi wakiwa wanafurahia mechi inayoendelea. Mmoja wa wale watu ni mzungu aliyevaa kofia nyeupe. Pia nyuma yake kuna mtu Mwafrika ambaye amelipeperusha bendera ya Kenya. Na kunaonekana watu ambao wamefurahi wakiwa wanacheka.

Nawaona watu wengi wakiwa wamevaa nguo ambazo zinafanana. Nyuma yao ikiwa ni ukuta ambao ni wa rangi nyeupe na una maandishi ya Huduma Kenya na pia ina michoro ya rangi nyeusi, ya kijani na pia rangi nyekundu.